Wafanyi kazi hao wamevalia nguo nyeupe nyeupe, na barakoa mdomoni. Wafanyi kazi hao wamebeba mitungi ya kemikali. Wanaonekana wakifanya usafi. Wamevalia nguo za kujikinga, dhidi ya kemikali hizo. Mkononi wakiwa wamevalia glavu ya rangi ya bluu.

Mkulima huyu ananyunyizia mahindi yake dawa. Amevalia nguo ya kijani kibichi na barakoa nyeusi mdomoni. Mkononi amevalia glavu ili ya kujikinga dhidi na kemikali anazozitumia. Mgongoni ana kibuyu ambayo imejaa kemikali.

Watu hawa wawili ni wa kike, mmoja amesimama mwingine ameketi. Wote wamevalia nguo nyeupe. Anayesimama anaonekana kuwa amesimama juu ya kiti, mkononi akiwa amebeba sodo. Anawaelekeza wanafunzi ambao yaonekana ni wanafunzi wa kike jinsi ya kutumia sodo.

Daktari amechuchumaa akimpa mtoto chanjo. Mtoto ambaye anapewa chanjo amebebwa na mzazi wake. Mzazi wake amevalia barakoa mdomoni ili kujikinga. Daktari amebeba sindano mkononi tayari kumchanja mtoto.

Huyu ni daktari. Daktari huyu amevalia nguo nyeupe, glavu nyeupe na barakoa ya rangi ya blue . Mgonjwa amelala kitandani akitibiwa. Daktari huyu anaonekana kuwa ni daktari wa meno.

Huyu ni daktari. Daktari huyu anaonekana ni daktari wa meno. Daktari huyu amevaa glavu nyeupe mkononi na kofia ya rangi ya blue kichwani, barakoa pia anayo mdomoni. Daktari huyu anamhudumia mgonjwa ambaye amelazwa kitandani.

Huyu ni daktari. Daktari amebeba sindano mkononi na upande mwingine amebeba chupa ya dawa. Daktari amevalia barakoa ili kujikinga. Daktari amevalia nguo ya manjano.

Huyu ni daktari. Daktari huyu amevalia miwani machoni. Pia mdomoni ana barakoa ya rangi ya blue . Daktari huyu amevalia nguo ya rangi nyeupe, mkononi akiwa amebeba sindano na kwa mkono mwingine amebeba dawa.

Daktari na mgonjwa wote wameketi chini. Daktari anaelezea mgonjwa maelezo fulani, inaonekana kua ni maelezo kutumia madawa. Madawa ambayo yamewekwa mezani. Mgonjwa huyo amekalia kiti nyeusi kichwani akiwa amejifunga kitamba nyeusi.

Hawa ni madaktari. Madaktari hawa wamevalia nguo ya kijani kibichi na kofia ambayo ni ya rangi ya bluu. Madaktari hawa wamevalia glavu nyeupe mkononi. Mikononi wakiwa wamebeba mashine tofauti tofauti. Madaktari hao wanaonekana kuwa wako tayari kufanya upasuaji. Mgonjwa naye amelazwa kitandani tayari kwa upasuaji.

Barabara hii imejaa maji. Mvua inaonekana ilinyesha kwa wingi zaidi na kufurika uwanja huu. Magari yanaonekana kwa umbali yakiwa yamekwama barabarani, magari ambayo ni magari tofauti tofauti yenye rangi tofauti tofauti.

Jengo hili limeporomoka. Jengo lingine ambalo liko kando yake limesimama tisti. Kuna mtoto ambaye amesimama akiutazama jengo hili ambayo limeporomoka. Ni kweli mengi yameharibika katika jengo hilo.

Mfanyikazi huyu amevalia nguo ya rangi nyeupe. Nguo hii inamsaidia kujikinga kutokana na kemikali anazotumia. Mfanyikazi huyu amebeba kibuyu mgongoni, kibuyu ya rangi ya blue . Kibuyu hiyo imebeba kemikali.

Huyu ni daktari wa meno. Daktari huyu amesimama akimhudumia mgonjwa, mgonjwa ambaye amelazwa kitandani. Daktari amevalia glavu nyeupe mkononi na nguo ya rangi ya blue . Anatumia mashine kuutazama meno ya mgonjwa.